Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia, wengine wakisimama huku wengine wakiketi na kujadiliana mambo yaliyo andikwa katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti, huku wakimtazama mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi. Akiwa anawafundisha namna ya kusoma baadhi ya maneno ya kiingereza.

Kundi la watu waliovaa sare za fulana ya rangi ya bluu bahari ikiwa na nembo ya viganja vya mikono vilivyopakwa rangi tofautitofauti, wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa.

Kundi la wamama ,wakiwa wamewabeba watoto wachanga ,ambapo wanapatiwa mafunzo yanayohusu uleaji na afya bora za watoto, na muuguzi wa kike ,alievaa kizibao cha rangi nyekundu .

Vijana watatu wakiwa wameegamia katika meza ndani ya chumba, huku mmoja wao alievaa kanzu, akiwa anaandika katika karatasi za rangi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa, anatoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi katika madawati; wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile anachofundisha kwenye madaftari ya msomi.

Mwanaume mmoja aliyesimama na wanawake wawili walioketi, wakiwa wana nyuso za furaha na kutabasamu baada ya kuangalia kilichopo katika skirini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza mbele yao.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba wamevaa mavazi nadhifu mfano wa suti pamoja na kanzu, wakimtazama mwenzao alioinama akiwa ana andika katika makaratasi yaliopo juu ya meza.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wameketi katika viti ambavyo wamening'iniza mabegi yao kwa nyuma wakiwa wanajadiliana kile wanachojifunza, mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ukiwa na maandishi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu akiwa amening'iniza kitambulisho shingoni, akigawa vitabu kwa watu wazima walioketi katika madawati ili waweze kuvisoma na kuongeza uelewa.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kutumia kanga, akiwa anasoma maneno yaliyoandikwa katika karatasi kubwa za rangi nyeupe ambazo zimebandikwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti vya plastiki ndani ya jengo, wakiwa wanajadiliana jambo huku katikati yao kukiwa na watoto wadogo wanaocheza juu ya mkeka uliotandikwa chini.

Wanawake watatu waliovaa fulana ambazo zinamaandishi yaliyofanana na yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza, wakiwa wanatazama makaratasi yaliyopo juu ya meza, na kuandika kwa kutumia penseli.

Wanaume na wanawake waliovaa vitambulisho vimening'inia shingoni wakiwa wanajadili masuala mbalimbali, huku wakiandika katika karatasi nyeupe iliyoko juu ya meza pembeni kukiwa na kompyuta mpakato na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa, akiwa anatumia kitabu kwajili ya kutoa mafunzo kwa kundi la wanaume na wanawake walioketi wakiwa wanamsikiliza, juu ya meza kukiwa na madaftari na mabegi ambayo huhifadhia viti mbalimbali.

Mwanamke aliyoketi akiwa anatazama skrini ya kompyuta iliyopo mbele yake, ili kujifunza au kuongeza maarifa, huku nyuma yake kukiwa na vijana wa kike na wa kiume ambao pia wanatumia kompyuta kujifunza.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba, ambapo wanachora katika karatasi nyeupe zilibandikwa ukutani, pia kuna maua mazuri ambayo yanaipendezesha sehemu hiyo.

Vijana wa kike na wa kiume walio vaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia vichwani, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho wakati wa mahafali ya kuhitimu mafunzo walio patiwa.

Kundi la wanaume na wanawake, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa. Wakisikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na kuandika katika madaftari ili kuweza kujikumbusha kipindi watakaposahau.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, huku kila mmoja akiwa anasoma kwa kutumia vitabu na madaftari yaliyopo juu ya meza, pia Kuna chupa zinazo hifadhi maji ya kunywa.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake, wakiwa ndani ya jengo lenye nguzo ndefu na imara, zilizoshikilia paa lenye nyumba hiyo, wakiwa wameketi kwenye kiti na kusikiliza mafunzo ambayo wanapatiwa.

Mwanaume mmoja pamoja na wanawake wa nne wakiwa wamesimama katika mstari uliyonyooka, kila mmoja akiwa ameshika cheti kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo huku nyuma yao kukiwa na vyombo mbalimbali vya muziki.

Katika mkutano wa hadhara wanaonekana watu mbalimbali wakiwa wameketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani. Chini ya miti mirefu wakiwa wanamsikiliza kiongozi wao ambao wamesima katika eneo lililopo wazi katikati yao.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa amesimama katika eneo linalotumika kutengeneza vitu mbalimbali vya samani, akiwa anawasomea wenzake kilichoandikwa katika kitabu ambacho amekishika mkononi.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa elimu isiyo rasmi, juu ya madawati hayo kukiwa na madaftari na kalamu wanazotumia kuandikia.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vinavyotumiwa na walemavu mbele yao kukiwa kuna skrini kubwa wakiwa wanatumia kujifunzia somo la kiitaliano.

Kijana wa kike aliyevaa fulana ya rangi nyeusi mwenye nyuso ya furaha akiwa anachagua kitabu kimoja kutoka katika vingi ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao ikiashiria kuwa eneo hilo ni la maktaba.

Mwalimu wa kiume alievaa shati jeupe la mikono mifupi, akiwa anaonyesha au kuelekeza kitu katika karatasi nyeupe, iliyopo juu ya meza huku wanafunzi wakiwa wanaitazama.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika vyeti vya plastiki, wakitazamana huko katikati yao kukiwa na meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa juu yake kukiwa na kompyuta mpakato semjanja madaftari pamoja na kipaza sauti.

Mwanamke aliye mbeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na khanga, akiwa anasoma maandishi yaliyo andikwa katika makaratasi makubwa ya rangi nyeupe yaliyo bandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Kundi wa wanawake wakiwa ndani ya chumba, ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji; wakiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini, mwingine akishika mkasi kwa ajili ya kukata na kushona nguo hiyo kwa kutumia mashine iitwayo cherehani.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wanafanya sanaa kwa kuchora picha kwenye karatasi nyeupe na kuibandika majani ili kuonyesha mtu aliyepo kwenye picha hiyo anachuma majani ya mti.

Wasichana wakiwa wameketi katika viti, ambapo kila mmoja ameshikilia penseli mkononi akiwa na karatasi iliyopo juu ya meza, anayoisoma na kuiandika.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo moja na kuketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma; wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari yaliyopo juu ya madawati hayo.

Mwanamke aliyeketi katika kiti cha plastiki cha rangi nyeupe ndani ya jengo lenye uwazi mkubwa, huku mezani kukiwa na kitambu ambacho kimefunuliwa. Akiwa anasoma maandishi yaliyopo katika kurasa ya kitabu hicho.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti, ndani ya chumba, huku mmoja akiwa amesimama na kutoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika komputa zilizoko juu za meza.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na bao, wakisikiliza kwa makini kila wanachofundishwa, nyuma yao akionekana mwanaume aliyesimama ambaye anawatazama.

Vijana wakike na wakiume walioketi katika viti ndani ya chumba, ambacho kina madirisha yaliyo wazi yakiingiza hewa safi na mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanafunzi, waliovaa sare, za rangi ya maziwa, wakiwa wapo ndani ya jengo, ambapo kila mmoja anavifaa vya kielektroniki, akiwa anajifunza, namna kutengeneza, na kutumia, wifaa hivyo.

Vijana wakike na wakiume waliokusanyika ndani ya jengo wameketi huku wakijadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia makaratasi na vitabu vilivyo sambazwa juu ya meza ya rangi nyeupe.

Wanaume wanne waliosimama katika eneo zuri la nje, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kumenya nyaya na kuunganishwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vilivyopo juu ya meza zikiwemo kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi watu wazima walioketi katika madawati wanaomsikiliza, nyuma yao kukiwa na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo.

Wanaume watatu wakiwa wapo ndani ya jengo wameegemea meza, huku mwenzao aliyevaa kanzu akiwa anaandika katika makaratasi ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza hiyo.

Mwalimu wakiume aliye simama mbele darasa pembeni ya ubao akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika madawati wakiwa wanamskiliza kwa makini na kuandika kile walicho jifunza katika madaftari ya msomi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe, akiwa amesimama mbele ya darasa, pembeni ya ubao mweusi, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa utulivu na umakini.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti huku mmoja wao akiwa amesimama akiwapa mafunzo au melekezo ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza .

Vijana wakiume na wakike wakiwa wamekati katika viti, wakifanya sanaa ya uchoraji wa herufi au alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi uliopo katika bakuli na makaratasi ya rangi nyeupe.

Wanaume wawili waliosimama wakiwa wanampatia msichana aliyeketi msaada au mafunzo ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta iliyopo mbele yao.

Mwanamke mwenye sura ya tabasamu aliyesuka nywele ndefu za rangi nyeusi na kuvaa koti la rangi ya bluu, akiwa ameshikilia kompyuta mpakato mkononi, akibonyeza vitufe ili kuiamuru kufanya kile anachohitaji.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika viti, huku wakimtazama mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao, akiwa anawafundisha namna ya kusoma herufi au maneno ya kiingereza.

Wanaume wawili walio simama nyuma ya mwanamke aliyo keti, wakiwa wanamuelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali, ambazo zimepatikana katika kompyuta iliyopo juu ya meza wakiwa wanaitazama.

Muuguzi wa afya wa kike aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la wanawake waliobeba watoto wadogo yanayohusu utunzaji au malezi ya watoto wadogo na afya bora.

Wanawake na wanaume watu wazima, waliovaa mavazi nadhifu, wakionekana kuwa dini yao ni ya kiislamu, wameketi huku wengine wakisimama wakifanya majadiliano mbalimbali.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti na kujipanga katika mstari ulionyooka huku wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa kwa makini na kuandika kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza ili kujikumbusha wakati wakisahau.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi wakisikiliza kwa makini.

Vijana watatu wa kiume, wakiwa wameketi katika viti wakiizunguka meza, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali. Huku mezani kukiwa na chupa za maji ya kunywa, makaratasi, simu janja pamoja na kishikwambi.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma, wakiwa wanasikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Vijana wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti ambavyo vina mabegi yamening'inizwa kwa nyuma wakiwa wanajadiliana kile walichofundishwa, huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe.

Wanaume wawili wakiwa wanamtazama mwanamke ambaye ameshika vipande vidogo vya plastiki vilivyopakwa rangi, vinavyo unganishwa na kutengeneza umbo kubwa, vinavyo tumiwa na watoto ili kukuza akili yao.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa kutumia chaki nyeupe, mkono mmoja akiwa ameshika mpira uliotengenezwa kwa makaratasi na kufungwa kamba ya katani; na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili uliosukwa vizuri.

Mkusanyiko wa wanawake na wanaume wakiwa ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yaliyo funikwa kwa kutumia mapazia ya rangi ya njano, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yanayo onekana katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Kundi la wanaume na wanawake akiwemo zeruzeru, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, wakijadiliana kile ambacho kimeandikwa kwenye karatasi ya rangi nyeupe, ambayo mmoja wao ameshikilia.

Wanaume na wanawake ambao ni wanafunzi wakiwa wapo ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo na mwalimu ambaye amesimama, huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi.

Wananchi wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye uwazi na kuketi kwenye nyasi fupi chini ya miti, wakiwa wanamsikiliza kiongozi aliyesimama katikati yao kwenye eneo lililo na uwazi.

Mwanaume aliyesimama akiwa yupo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu, akiwa anazungumza huku akiwatazama kundi la watu walioketi mbele yake.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika viti, wakiwa wanatumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza, huku pembeni yake kukiwa na chupa zinazotumika kuhifadhi maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiumea aliyevaa shati la mikono mifupi la rangi nyeupe, akiwa anatoa maelekezo au kuwafundisha vijana wa kiume walioketi chini, kwa kunyoosha kidole katika karatasi iliyopo juu ya meza.

Watu wazima wakike wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa elimu isiyo rasmi na kuandika kila wanachofundishwa katika madaftari.

Mwanamke aliyesimama katika kibaraza kidogo mbele ya nyumba, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu ambao wameketi juu ya mkeka, kila mmoja akiwa na daftari analotumia kuandika kile wanachofundishwa.

Wanawake na wanaume walio jikusanya ndani ya jengo, wameketi katika madawati wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu ambae amesimama, huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulio andikwa

Mwanamke aliyevaa kofia kichwani ambaye ni mwalimu, akiwa amesimama mbele ya darasa na kutoa mafunzo kwa watu wazima walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanatumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta wanazozitazama, pembeni kuna chupa zinazotumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika madawati ndani ya darasa. Huku wakisilikiza kwa umakini kile wanachofundishwa kwa makini, nyuma yao anaoneka mwanaume akiwa amesimama na kuwatazama.

Wanaume na wanawake walioketi katika viti, wakiwa katika mandhari ya shamba, ambapo kuna miche ya mahindi imestawi vizuri. Mbele yao akisimama mwalimu ambaye ameshika daftari anawafundisha.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki wakitazamana, huku katikati yao kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa, juu yake kukiwa na kompyuta mpakato, makaratasi, simujanja pamoja na kipaza sauti.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti kila mmoja akiwa anatumia kompyuta iliyopo juu ya meza Kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali kama vile; kupata taarifa, kujifunza kuongeza maarifa au kama sehemu ya bururdani.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama kwa pamoja, wote wamevalia majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia, wakiwa wanapiga picha ya ukumbusho katika mahafali yao ya kuhitimu mafunzo waliyokua wanapatiwa.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanasikiliza kila wanachofundishwa na kupiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliye fanya vizuri.

Wanawake walio wababa watoto wadogo wakiwa wameketi ndani ya jengo, ambapo upatiwa mafunzo na muuguzi wa afya aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu; yanayohusu mafunzo au afya bora ya watoto.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya jengo ambapo wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa. Juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, chupa za kuhifadhia maji na mabegi wanayobebea vitu vyao.

Eneo kubwa la darasa ambalo lina madawati. Watu wengi wakiwa wameketi huku wakifanya mtihani ambao ni maswali wanayopaswa kuyajaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu. Ikiwa ni kipimo cha kile walichofundishwa kama wameelewa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa wameketi katika madawati, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, nyuma yao akionekana mzungu aliyesimama akiwa anawatazama.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mifupi akiwa ananyoosha kidole katika karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza, huku wanaume wengine walioketi wakiwa wanaitazama kwa makini.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima walioketi kwenye viti, huku wakimsikiliza kwa umakini, juu ya meza kuna mikoba ya kuhifadhia vitu vyao madaftari na kalamu za kuandikia.

Kundi la watu wazima, wakiwa wapo wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari .

Vijana wakike na wakiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye nguzo imara, kukiwa na mwanga wa kutosha upatikanao kutokana na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama pembeni ya ubao, akimtazama mwanamke ambaye anajifunza kwa kuandika katika ubao wa rangi nyeusi hesabu za kujumulisha pamoja na irabu za kiswahili.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati ya mbao ndani ya darasa, wakisikiliza kwa utulivu kile ambacho wanafundishwa na kuandika katika madaftari yaliyopo juu ya madawati.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, huku mmoja akiwa amesimama akitoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta; zilizopo juu ya meza.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga unaopenya kupitia katika dirisha la vioo, wakiwa wanajadili mada kwa kutumia kishikwambi ambacho mmojawapo amekishikilia.

Vijana wakiume na wakike wakiwa wamesimama karika mstari ulio nyooka, mkononi wameshikilia vyeti vinavyo onyesha kua wamehitimu mafunzo waliyo patiwa, huku nyuma yao kukiwa na vyombo vya muziki.

Mwanamke mtu mzima, akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa. Mkononi akiwa ameshikilia karatasi ambayo ni cheti cha kuhitimu mafunzo, kikiwa kina jina lake pamoja na saini.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wameketi katika viti, huku wakisoma na kujadiliana kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu maarufu kinachojulikana kama biblia, pembeni kukiwa na madaftali wanayotumia kuandika kile walichojifunza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti. Kila mmoja akiwa anatumia programu mbalimbali zilizopo katika kompyuta, ambazo zipo juu ya meza, ili kujifunza au kuongeza maarifa.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, wameketi kwenye kiti huku wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa wakiwa wanapiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri.

Kundi la watu, wa kike na wa kiume, wakiwa wapo ndani ya chumba. Wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu, meza zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa vya pinki, pia kuna kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa na madaftari juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la wanawake ambao wameketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini, huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi meupe.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya jengo ambapo wamechora picha pamoja na maandishi katika karatasi nyeupe zilizobandikwa ukutani, pia kuna maua mazuri yanayoipendezesha mahali hapo.

Kijana wa kiume mwenye sura ya furaha akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti, kinachoonyesha kuwa amefanya vizuri na kuwa mwanafunzi bora katika darasa lake wakati wa mahafali.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, wote wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari.

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya tabasamu pamoja na mwanaume aliye vaa suti akiwa anamkabidhi cheti kinacho onyesha kuwa amekua mwanafunzi bora katika darasa, katika mahafali ya kuhitimu mafunzo.

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya furaha akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti, kikiwa kinaonyesha kuwa ndiye mwanafunzi bora aliyefanya vizuri kuliko wenzake wote.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanafanya majadiliano na baadhi yao wakitumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanaume wawili wakiwa wanamtazama mwanamke ambaye ameshikilia vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofauti tofauti, vinavyounganishwa na kutengeneza umbo kubwa ikiwa ni namna ya kuchamgamsha akili.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wameketi ndani ya jengo lililotengenezwa kwa matofali ya kuchoma mbele yao akiwa mwanaume ambaye anawapatia mafunzo pia kuna bidhaa mbalimbali zipo juu ya meza wanazopatiwa kama zawadi au msaada.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa. Huku mmojawao ikiwa amesimama na kuwaelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana kwenye kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kundi la watu wengi wakiwa wamejikusanya na kuketi chini ya miti katika nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanamsikiliza kiongozi wao, aliyesimama katikati katika eneo lililo na uwazi.

Vijana wawili wakiwa wameketi katika viti, ambapo wanasoma kurasa ya kitabu kilichofunguliwa kinachojulikana kama biblia, huku akiandika kile alichojifunza kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wamekusanyika katika eneo nje ya nyumba, wakiketi katika viti wakijadiliana masuala mbalimbali, huku wakionekana kuwa ni watu wakaribu wanaojuana.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama, huku wanaume watatu wakiwa wameketi, ndani ya chumba chenye mwanga unaopita katika madirisha yaliyofunguliwa; wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili kuweza kujifunza jambo.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, wameketi kwenye viti, huku wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na wakipiga makofi kama ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi. Wakionekana kuwa wanapiga makofi kama ishara ya kutoa pongezi.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti, ambapo wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi, akiwa anawafundisha namna ya kusoma baadhi ya maneno ya kiingereza.

Mwanamke mwenye umri mkubwa, akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akiwa anajifunza namna ya kusoma na kuandika silabi za kiswahili zilizoandikwa katika ubao mweusi.

Mwalimu wa kiume aliyening'iniza kitambulisho shingoni, akiwa anagawa vitabu kwa watu wazima waliyoketi katika madawati ndani ya darasa, ili waweze kujisomea na kupata uelewa au kuongeza maarifa.

Wanaume wawili waliochuchumaa wakiwa wanafanya sanaa ya uchoraji, wakichora mwanaume katika karatasi nyeupe, na kuipandikiza majani ya miti ili kuonyesha kuwa mwanamume huyo anachukua majani.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya chumba cha darasa au maabara akiwa anafundisha mambo mbalimbali yanayohusu uchunguzi wa kisayansi, huku juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile kemikali zilizohifadhiwa kwenye chupa.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambapo mmoja wao amesimama akiwa anawaelekeza au kuwafundisha, namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanaume wakiwa wapo ndani ya nyumba ambapo mmoja ana andika katika karatasi zilizobandikwa ukutani, zinazoonyesha picha za watu njiti ikionyesha tathmini ya kujifunza.

Wanaume wawili wakiwa wameketi na kumtazama msichana ambaye ameshika vipande vidogo vidogo vya plastiki vyenye rangi tofauti tofauti vinavyo unganishwa na kutengeneza umbo kubwa, mchezo huo hutumiwa na watoto kwajili ya kuchangamsha akili yao.

Vijana wakiume wakiwa wako ndani ya chumba ambapo wanachora katika karatasi nyeupe zilizobandikwa ukutani, zinazoonesha tathimini za kujifunza, huku kukiwa na maua yanayopendezesha eneo hilo.

Wanawake wawili wakiwa wameketi wakijadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu, ambacho mmoja wao amekishika na kukifungua huku mwenzake akiwa ananyoosha kidole kumuonyesha jambo.

Wanawake walioketi katika viti huku mmoja, akiwa amesimama akiwaelekeza au kuwafunza namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana kwenye kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwanamke mtu mzima akiwa amesimama mbele ya wenzake ambapo anawapatia mafunzo au elimu; wakiwa wanamsikiliza kwa makini, wote wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na taaa zilizofungwa juu.

Vijana wa kiume walioketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga unaopenya katika dirisha lililofunguliwa, wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kishkwambi ambacho mmoja wao ameshikilia.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina kompyuta nyingi zilizoharibika, ambapo kila moja akiwa na mtihani ambao unamaswali anaepaswa kuyajibu kwa usahihi ilikuweza kufaulu na kuashiria kuwa ameelewa kile alichofundishwa.

Bibi akiwa ameketi Katika dawati akitazama au kusoma kitabu chenye maandishi pamoja na picha. Huku nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki pamoja na mazingira ya shamba yenye nyasi zilizokauka.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya darasa, juu ya meza kukiwa na vitabu na madaftari wanavyotumia kujifunzia, pia kuna chombo cha usafiri ambao ni baiskeli imeegemezwa pembeni ya ukuta.

Eneo kubwa la darasa ambalo lina mabenchi na madawati wakionekana watu wazima kila mmoja na karatasi ambayo ni mtihani wenye maswali anayopaswa kuyajaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu.

Wanaume wawili wakiwa wanamtazama msichana ambaye ameshika vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti. Akiviunganisha na kutengeneza umbo kubwa, mchezo huo hutumiwa na watoto kwa ajili ya kuchangamsha akili.

Wanaume walioketi katika viti wakiwa wanatazama kishikwambi ambacho mmoja wao amekishikilia ili kujadili mada mbalimbali zinazoonekana katika skrini ya kishikwambia hicho.

Mwanamke aliyejifunga kitambaa kichwani ambaye ni mwalimu, akiwa anasoma kitabu na wanafunzi walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachosomewa kwenye madaftari.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa, huku wakijadiliana mambo mbalimbali yaliyoandikwa katika karatasi zilizopo juu ya meza, pembeni kukiwa na makabati madogo yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Wanaume na wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya chumba, wengi wao wakiwa wamevaa vitambulisho shingoni; wakiwa wanandaa maada kwa kuandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba huku mmoja wao, akiwa amesimama akitoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu zinazo patikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza .

Mwanaume aliyeketi katika kiti ndani ya eneo tulivu la maktaba, akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na vitabu vya aina mbalimbali vilipangwa katika rafu, ikiwemo magazeti.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi kwenye vyeti vya plastiki vya rangi nyekundu wakijadiliana mambo mbalimbali huko katikati yao kukiwa na watoto wadogo waliolala juu ya mkeka.

Wanawake wanne waliosimama, wakiwa wamejipanga katika mstari mbele ya jengo, wote wakiwa wameshikilia karatasi zinazoonyesha picha au ramani ya bara la Afriaka, likiwa limepakwa rangi tofautitofauti.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja, wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga hafifu wa jua. Wakiwa wanajadiliana au kufundishana, na mmoja wao akiwa anatumia kidole, kuonyesha kilichoandikwa katika kitabu.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki katika mandhari ya eneo la nje, huku wote wakivalia sare ya makoti ya rangi ya bluu na kupatiwa mafunzo au elimu inayohusu kilimo cha kisasa.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti vya rangi ya bluu wakiizunguka meza ambayo inavitabu na makaratasi huku wakijadiliana baadhi ya mambo yaliyoandikwa katika makaratasi hayo.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la wanawake, walioketi wakiwa wanamsikiliza, huku nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Mwanamke aliyesimama mbele akiwa anawatazama wenzake walioketi katika viti, akiwapatia mafunzo, huku wakimsikiliza wote wakiwa ndani ya chumba chenye mwaga kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu.

Wanawake pamoja na wanaume, wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi, wakiwa wanajadili maswala mbalimbali, huku wengine wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa yuko katika maktaba, akichagua kitabu kimoja kati ya vingi vilivyopangiliwa katika rafu za mbao ili kwenda kujisomea.

Vijana wakiume walio keti katika viti wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali, pembeni yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe, wenye maandishi na kabati la mbao linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanaume wakiwa wamesimama wamevalia mavazi nadhifu sana mfano ni suti, pamoja na kanzu wakiwa wanamtazama mwenzao ambao ameinama anaandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Wanaume wakiwa wamesimama katika eneo au madhari ya nje, wakiwa wanafanya matengenezo kwa kuchuna nyaya, ili kuunganisha na vifaa vilivyoko juu ya meza, pamoja na komputa mpakato, ili kupata mtandao.

Mwanaume mmoja aliyesimama na wanawake wawili walioketi wakiwa na nyuso za furaha wakitabasamu, baada ya kutazama kilichopo katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza mbele yao.

Wanawake wakiwa wamejikusanya na kusimama katika eneo la shamba, likiwa lina miche mikubwa iliyokua vizuri yenye rangi ya kijani. Huku wakipatiwa mafunzo yanayohusu kilimo cha kisasa cha mazao bora.

Vijana wawili wa kiume mmoja akiwa amevaa kofia, mmoja akiwa anatazama kurasa ya kitabu kilichofunguliwa na kusoma. Huku wakijadiliana, pembeni kukiwa na kompyuta mpakato.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyo funikwa kwa mapazia ya njano, wakiwa wanajadili maswala mbalimbali ambayo yanaonekana katika kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya nyumba ambapo wanachora michoro ya njiti katika karatasi zilizobandikwa ukutani sehemu hiyo pia kuna maua ambayo yanaipendezesha mandhari ikionekana kuwa nzuri na kuvutia.

Watu wazima wa kike na wakiume, wakiwa wapo ndani ya darasa, wameketi katika viti. Huku mezani kukiwa na vitabu na madaftari, ambavyo wanavitumia kupatiwa elimu. Pembeni kukiwa na baiskeli iliyoegemezwa ukutani.

Wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa wamesimama katika mstari ulionyooka, mikononi wameshikilia vyeti vinavyoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliyopatiwa, huku nyuma yao kukiwa na vyombo vya muziki.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika viti, wakivalia mavazi ya mashuka na urembo wa shanga shingoni na heleni masikioni, huku wakifundishwa namna ya kuandika irabu za kiswahili.

Mwanamke aliyesimama akiwa amevaa kizibao cha rangi nyekundu, akitoa mafunzo kwa kundi la wanawake waliobeba watoto wadogo, inayohusu ukuaji na malezi bora ya watoto wenye afya njema.

Wanaume wawili ,wakiwa wamechuchuma ndani ya jengo la sanaa ya uchoraji ,wakiwa wamemchora mwanaume kwenye karatasi ya rangi nyeupa ,na kubandika majani ili kuonyesha kuwa mwanume huyo anachuma majani.

Vijana wa kike na wa kiume ambao wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari.

Mwanammea na mwanamke waliovaa majiho marefu na kofia vichwani wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha katika mahafali yao, wakiwa wanakabidhiana cheti kinacho onyesha kua amehitimu mafunzo au elimu waliyo patiwa.

Wanaume wawili wakiwa wanamtazama mwanamke aliyeshika vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti, ambavyo huunganishwa na kutengeneza umbo kubwa. Mchezo huo hutumiwa na watoto wadogo kwa ajili ya kuchangamsha akili yao na uelewa.

Wanawake walioketi katika madawati katika mpangilio wa mistari iliyonyooka wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na kuandika katika madaftari yaliyopo juu ya meza.

Wanaume na wanawake watu wazima walioketi katika viti, wakiwa ndani ya jengo wakifanya majadiliano ya maada mbalimbali; katikati yao kukiwa na watoto wadogo walio lala juu ya mkeka.

Vijana wawili wakiume wakiwa wanafanya sanaa ya ubunifu. Kwa kuchora picha ya mwanaume katika karatasi nyeupe na kubandika majani. Akionekana na mwanaume huyo akichuma majani.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake wakiwa katika mkutano au semina ya mafunzo, wakiketi katika viti vya rangi nyekundu, huku meza zikifunikwa kwa vitambaa juu yake kuna maji ya kunywa pamoja na madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwanamke mtu mzima aliyevaa mavazi ya mashuka pamoja na urembo wa shanga shingoni na herein akiwa anasoma herufi za Kiswahili zilizoandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu, akiwa amesimama akining'iniza kitambulisho shingoni akiwa anagawa vitabu kwa kundi la watu wazima walioketi katika madawati iliwaweze kujisomea.

Mwanaume alievaa koti la rangi ya bluu, akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, ambapo anajisomea akiwa anaandika katika daftari kwa kutumia penseli.

Wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakichanganyikana waafrika na wazungu wakiwa wanapatiwa mafunzo na kusikiliza kwa makini, huku baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi ndani ya jengo, huku mmoja akiwa amesimama akitoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia program mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliye vaa shati la mikono mifupi ya rangi nyeupe, akiwa anatoa maelekezo kwa kunyoosha kidole juu ya karatasi lililopo mezani na wenzake wakiwa wanalitazama.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa anatoa elimu kwa kundi la wamama waliowabeba watoto wao. Huku kukiwa kuna televisheni imebandikwa ukutani na kabati lililotengenezwa kwa mbao.

Kundi la watu wengi wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, eneo la nje lenye miti mirefu wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanaambiwa na kijana wa kiume aliyesimama katikati yao kwenye eneo lililo na uwazi.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yenye mapazia, wakiwa wanajadiriana mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizoko mezani.

Mwanamke mtu mzima aliyevaa kofia akiwa yupo ameketi katika dawati ndani ya darasa akiwa anajifunza kwakusoma kitabu kilichopo mezani na kuandika kwenye daftari kwa kutumia penseli.

Wanaume wawili waliosimama wakiwa wanamuelekeza au kumfundisha mwanamke, aliyeketi kwenye kiti namna ya kutumia kompyuta iliyopo juu ya meza mbele yao.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti vya rangi nyekundu ndani ya jengo, wakisikiliza kile wanachofundishwa na mmoja wapo akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanawake wanne wakiwa wamesimama na kujipanga katika mstari ulionyooka mbele ya jengo; kila mmoja akiwa ameshikilia karatasi ambalo linaonyesha picha au ramani ya Afrika.

Wanawake walioketi katika viti vya plastiki baadhi yao wakiwa wamebeba pochi za kuhifadhia vitu mbalimbali wakionekana kujadili mada fulani huku nyuma yao kukiwa na ubao mweusi ulioandika maandishi ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani akiwa amesimama katikati ya darasa ambapo anasoma kitabu alichokishikilia, huku wanafunzi wakimsikiliza huku wakiandika wanachokisikiliza kwenye madaftari.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara kila mmoja akiwa na karatasi mkononi wakiwa wanajadili jambo, pembeni yao kuna meza ambazo juu yake ina chupa ya maji ya kunywa ambazo wanatumia wakati wa mapumziko.

Mwanamke na mwanaume waliovaa majoho marefu na kofia vichwani, wakiwa wamesimama kwa pamoja na kukabidhiana cheti, kama ishara inayoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa.

Mwanaume mmoja aliyeketi akizungukwa na wanawake wawili, wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika vitabu, vilivyopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Kijana wa kiume aliovaa fulana ya rangi nyekundu akiwa amesimama kwenye eneo, linalotumika kutengeneza vitu mbalimbali vya samani akiwa anasoma kitabu, ambacho amekishikilia mkononi mwake.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo, wengi wao wakiwa wamening'iniza vitambulisho shingoni kwa kutumia kamba, wakiwa wanaandika katika karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza, pia kuna kompyuta mpakato pembeni yake.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi, huku wengine wakisimama ndani ya chumba, wakizunguka meza pana iliyotandikwa kitambaa cheupe. Wakiwa wanajadili na kuzungumza kuhusu mambo mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga na hali ya hewa ikiwa safi, ikipita katika madirisha yaliyo wazi, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwanamke mwenye tabasamu usoni akiwa amesuka nywele refu za rangi nyeusi, amevaa koti la rangi ya bluu, mkononi ameshikilia kompyuta mpakato akiwa anaibonyeza ili kuiongoza kufanya kile anachotaka.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati, kwenye mpangilio wa mstari ulionyooka wakiwa wanasikiliza kila wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari yaliyopo juu ya madawati.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, mkononi ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo aliyopatiwa kikiwa na jina pamoja na saini yake.

Wanawake wenye umri mkubwa, waliovaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, wakiwa wameketi katika viti na kupatiwa mafunzo au elimu ya kuandika na kusoma irabu za kiswahili.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa amesimama katika mandhari ya eneo linalofanyia kazi ya uchongaji wa vitu mbalimbali vya mbao, akiwa anawasomea wenzake kitabu alichoshika mkononi.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo ambalo lina madirisha ya vioo yamefunguliwa yakipitisha mwanga na hewa safi, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke aliyeketi, wakiwa wanamuelekeza au kumfundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta iliyopo juu ya meza.

Kundi la wanawake wakiwa katika mandhari ya shamba ambapo kunamimea ya rangi ya kijani kibichi, iliyostawi vizuri wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu inayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti wakijadiliana kile kilichoandikwa kwenye kurasa ya kitabu kilichofunuliwa ambacho kipo juu ya meza, nyuma yao kukiwa na picha ambayo inaonyesha ramani ya sehemu fulani.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti. Huku mmoja akiwa amesimama, akitoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti huku mmoja wao akisimama na kuwaelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume, waliokusanyika katika eneo moja ndani ya chumba, wameketi kwenye madawati wakiwa wakisikiliza kwa utulivu mafunzo wanayopatiwa na kuyaandika katika madaftari.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye viti nje ya nyumba wakiwa wanajadili maswali mbalimbali, huku baadhi yao wakiwa wameshikilia madaftari mikononi.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika beti ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa juu ya meza ya kukiwa na kompyuta mpakato na chupa za maji ya kunywa na mabegi wanayotumia kuhifadhia vitu vyao.

Mwanamke aliye vaa gauni refu akiwa amesimama katika kibaraza kilichopo mbele ya nyumba akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika mkeka, kila mmoja akiwa na daftari ambalo anatumia kuandika kile walicho fundishwa

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao, wakiwa wanasikiliza kile walichofundishwa na kuandika katika madaftari iliwaweze kujikumbusha wakati wakisahau.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa na nyuso zenye furaha, huku wakitazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, nyuma yao kuna ubao mdogo ulio bandikwa makaratasi ya rangi nyeupe yenye maandishi.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameizunguka meza pana, wakifanya majadiliano ya vitu mbalimbali ambavyo vimeandikwa katika vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na kiume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma wakisikiliza kila wanachofundishwa, nyuma yao akionekana mwanaume aliyesimama akiwa anawatazama.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama katika mandhari nzuri yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, mmoja wao akiwa amefunguwa kitabau na kusoma maneno yaliyoandikwa katika kurasa ya kitabu hicho.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiwa wanajadili maswala mbalimbali huku juu ya meza kukiwa na vitabu pamoja na makaratasi ambavyo wanavitumia.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja, wakiwa wameketi katika chumba chenye mwanga hafifu wa jua, huku mezani kukiwa na makaratasi ambapo mmoja wao ananyoosha kidole kuwaelekeza wenzake.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wapo ndani ya chumba, wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Vijana wa kiume waliovaa sare zinazo fanana wakiwa wapo ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo au darasa, wakipatiwa mafunzo yanayohusu maana ya ndoa, aina za ndoa pamoja na umuhimu wa ndoa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti nje ya nyumba ambapo wanafanya majadiliano mmoja wao akiwa ameshikilia daftari ambalo analisoma.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa, kila mmoja akiwa makini kusikiliza kile ambacho anafundishwa na kuandika katika madaftari ili kuweza kujikumbusha wakati akisahau.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo, wakiwa wanapiga makofi kama ishara ya kupongeza mtu aliyefanya vizuri katika jambo fulani.

Wanawake wawili wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambapo mmoja wao amekishikilia, huku mwenzake akinyoosha kidole kuonyesha sehemu ambayo anahitaji kuelezewa.

Mwalimu wa kiume alievaa shati la rangi nyeupe, akiwa mbele ya darasa pembeni ya ubao mweusi, akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika madawati ,wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Mwanamke aliyebeba mtoto mdogo mgongoni, akimfunga kwa kutumia kanga. Akiwa anasoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe, ambazo zimebandikwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki baadhi yao wakibeba pochi ambapo wanajadiliana jambo fulani huku nyuma yao kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki ya rangi nyeupe.

Vijana watatu wa kiume na mwanamke mmoja aliyesimama wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha yaliyofunguliwa yakiingiza hewa safi na mwanga wa kutosha, huku wakijadiliana kile wanachokitazama katika skrini ya kompyuta mpakato.

Wanawake walioketi katika viti wakiwa wamevaa mavazi yanayo wapendeza, kila mmoja akiwa ameshikilia penseli na kusoma au kuandika katika makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa wakifanya sanaa na ubunifu, kwa kuchora picha ya mtu kwenye karatasi nyeupe na kubandika majani ili mtu huyo aonekane kuwa anachuma majani.

Kundi la wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo ya ujasiriamali, yanayohusu ushonaji wa nguo za aina mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zinazojulikana kama cherehani.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitumia kitabu kwa ajili ya kufundishia wanafunzi watu wazima walioketi kwenye viti , ambao wanamsikiliza kwa makini. Baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, ndani ya chumba hicho kuna mwanga kutosha unaopita katika madirisha ya vioo.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai, ikiwa ni mashuka urembo shingoni na masikioni, akiwa anajifunza kusoma silabi za kiswahili zilizoandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Mwanamke aliyesimama akiwa anatabasamu, amesuka nywele refu za rangi nyeusi na kuvaa koti la rangi ya bluu. Mkononi ameshikilia kompyuta mpakato, akibonyeza vitufe ili kuiongoza kufanya jambo analohitaji.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyo tengenezwa kwa mbao ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kile wanacho fundishwa na kuandika kwenye madaftari ili kuwasaidia kujikumbusha wakati watakapo sahau.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa yupo katika eneo linalotumika kutengeneza samani kwa kutumia mbao; mkononi ameshika kitabu ambacho anawasomea wenzake waliosimama.

Mwalimu wa kiume aliyesimama katikati ya darasa, akiwa anatoka mafunzo kwa watu wazima walioketi kwenye viti vya rangi ya machungwa, wakimsikiliza kwa makini huku mmoja wao akiwa amesimama ili kuzungumza.

Wanawake watatu waliovaa fulana zenye maandishi yanayofanana yakiwa yameandikwa kwa lugha ya kiingereza. Wote wameshikilia penseli mkononi ambazo wanatumia kuandikia makaratasi myeupe yaliyopo juu ya meza.

Watu wakiwa wamekusanyika katika eneo lililo na uwazi, wameketi kwenye nyasi fupi, wakiwa chini ya miti yenye vivuli wanapo msikiliza mwanaume aliyesimama katikati yao.

Wanaume wakiwa wameketi ndani ya darasa wakiwa ni mchanganyiko wa wazungu na waafrika ambapo wanapatiwa mafunzo huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato au simu janja.

Wanaume walioketi katika viti ndani ya chumba ambacho kina dirisha lililowazi likiingiza mwanga pamoja na hewa safi, wakiwa wanajadili kwa kutumia kishikwambi ambacho mmoja wao amekishikilia mkononi.

Wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anaandika katika karatasi iliyopo juu ya meza wakionekana kuwa wanafanya mtihani.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wamejikusanya sehemu moja. Wakiketi kwenye viti na kujadili masuala mbalimbali. Wakitumia vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambapo kila mmoja wanajadiliana kile wanacho kitazama katika kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na chupa za maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya jengo ambapo baadhi yao wamesimama huku wengine wakiketi wakifanya majadiliano au kuzungumzia mada fulani wakionekana kuwa ni kikao cha familia.

Vijana wa kike na wa kiume waliyoketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu ndani ya nyumba wakifanya majadiliano au mazungumzo, huku mmoja wapo akiwa ameshikilia karatasi la rangi nyeupe.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Vijana wa kiume na wa kike, waliojikusanya eneo moja wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia kichwani, wakipiga picha ya pamoja kama kumbukumbu ya wakati wa mahafali ya kuhitimu mafunzo yao.

Mwanaume aliyesimama ndani ya darasa, akiwa anatoa elimu kwa watu wazima, walioketi kwenye viti wakiwa wanamsikilizaji kwa makini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa ndani ya jengo wameketi, ambalo lina madirisha mapana ya vioo, mmoja wao akiwa amesimama na kushika karatasi kubwa ambalo lina maandishi.

Wanawake watatu waliovaa fulana zenye maandishi yanayofanana yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza, wakiwa wanatazama karatasi na kuzisoma zilizopo juu ya meza kila mmoja akiwa ameshikilia penseli kwa ajili ya kuandikia.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki katika eneo la shamba, ambapo kuna zao la mahindi yaliyo stawi vizuri, huku mwalimu akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha mapana, yaliyofunikwa kwa mapazia wakiwa wanajadili mambo mbalimbali huko juu ya meza kukiwa na makaratasi simujanja pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi. Akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi kwenye madawati na kumsikiliza. Huku nyuma yao kukiwa na vitabu vya aina mbalimbali vilivyopangiliwa katika rafu.

Wanawake wakiwa wamejikusanya katika eneo la shamba lenye mazao yaliyostawi vizuri ya rangi ya kijani, wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wakiketi kwenye vyeti na kuizunguka meza kubwa, rangi nyeupe wakiwa wanajadiliana jambo fulani juu ya meza hiyo kukiwa na makaratasi madaftari pamoja na vitabu.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti. Kila mmoja akiwa anatumia kompyuta iliyopo juu ya meza ili kujifunza na kuongeza maarifa. Pembeni yao kukiwa na chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake watatu wakiwa wapo ndani ya chumba wakijadiliana maswala mbalimbali yaliyoandikwa katika makaratasi yaliyopo juu ya meza huku ukutani kukiwa na kabati linalotumika kuhifadhia vyombo vinavyotumika katika mapishi ya chakula.

Kundi la wanawake walio keti katika viti vya plastiki, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulio andikwa kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekusanyika na kuketi ndani ya chumba au darasa ambapo wanapatiwa elimu na mwalimu wa kiume aliyesimama. Mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ukiwa una maandishi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo ambalo lina nguzo refu zilizoshikilia paa la sehemu hiyo, wameketi katika madawati, huku wakitazama makaratasi na kuyasoma yaliyoko kwenye madawati.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao, akitoa mafunzo kwa wanafunzi watu wazima walioketi katika viti huku wakimsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika kwenye madaftari ya msomi.

Wanawake pamoja na wanaume, wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye meza na mabenchi. Ambapo kila mmoja yupo bize akitumia kompyuta mpakato au simu janja kwa ajili ya kuweza kujifunza.

wanawake wanne waliosimama katika mstari ulionyooka mbele ya jengo, wakiwa wameshika karatasi zinazoonyesha ramani ya bara la Afrika, liliwa limepakwa rangi tofautitofauti.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati kwenye mpangilio wa mstari ulio nyooka, wakisikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na kuandika katika madaftari yaliyopo juu ya madawati.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wapo ndani ya chumba, wameketi kwenye viti wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe, wakijadili maswala mbalimbali huku juu ya meza hiyo kukiwa na vitabu na makaratasi.

Wanawake pamoja na wanaume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiizunguka meza pana ambayo juu yake ina makaratasi na vitabu, wanavyotumia kuvisoma na kujadili kile kilichoandikwa.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba wakiandika na kuchora michoro ya njiti katika makaratasi yaliyo bandikwa ukutani pia kuna maua mazuri yana ipendezesha sehemu hiyo.

Vijana wanne wakiume wakiwa wamesimama katikati eneo la nje, wakiwa wanapewa mafunzo kwa kumenya nyaya, ili kuunganisha na vifaa vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza zikiwemo kompyuta mpakato.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo moja ndani ya nyumba, wengine wakiwa wameketi na wengine wakisimama huku wakifanya majadiliano ya vitu mbalimbali.

Wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wote wakiwa wamesimama na baadhi yao wakivaa kofia vichwani wakionekana kuwa na nyuso za furaha na kucheza mziki.

Wanawake wakiwa wamejikusanya na kusimama katika mandhari ya shamba ambayo ina mazao yaliyokua na kustawi vizuri ya rangi ya kijani, wakiwa wanapatiwa mafunzo kuhusu kilimo bora cha kisasa

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya furaha akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanamume aliyevaa suti, cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora kati ya wanafunzi wengi waliopo kwenye darasa lake.

Wanawake waliovaa sare za fulana za rangi ya bluu bahari, ikiwa ina nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi tofautitofauti; wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa mafunzo.

Eneo kubwa la wazi lilio tambarare, liliozungukwa na uwoto wa asili linalo jumuisha vichaka pamoja na miti, Pamoja na chanzo cha maji mithili ya mto yanayopita katika eneo hilo, likiashiria lenye kuhakisi mandhari ya misitu.

Watu wazima wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, upatikanao kutokana na taa zilizofungwa juu. Wakiwa wanafanya mkutano au semina, ambapo mmoja wao amesimama na kuwasilisha mada.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili, wote wakiwa wanatazama skrini ya komputa mpakato, iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanaume wakiwa wamesimama ndani ya chumba wakivalia mavazi nadhifu mfano wa suti pamoja na kanzu, huku wakimtizama mwenzao aliyeinama na kuandika katika karatasi za rangi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanamtazama mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao mweusi akiwa anawafundisha namna kusoma baadhi ya maneno ya kiingereza.

Wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamevaa vitaambulisho vilivyo ning'ínia shingoni wakiwa ndani ya jengo ambapo wanabandika vikaratasi vidogo katika karatasi kubwa la rangi nyeupe, Pia kuna kompyuta mpakato iliyopo pembeni ya karatasi hizo.

Wanaume wawili, wakiwa wanamtazama mwanamke mmoja aliyeshika vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofauti, vinavyotumika kuunganishwa na kutengeneza umbo kubwa. Ikiwa ni namna ya kuchangamsha akili.

Kundi la wanawake wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali, wakiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini na kutumia mkasi kwa ajili ya kukatia, na cherehani kwa ajili ya kushonea nguo.

Kundi la watu walioketi katika vyeti vya plastiki kwenye mazingira nje wakiwa wamevaa sare za makoti ya rangi ya bluu, wakipatiwa mafunzo yanayohusu kilimo cha kisasa na mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa anaandika katika ubao mweupe.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lenye madirisha mapana ambayo yanaingizwa mwanga wa kutosha huko mojawapo akiwa ameshikilia karatasi lenye maandishi.

Mwanamke aliye mbeba mtoto mdogo mgongoni na kumfunga kwa kutumia kanga, akiwa anasoma maneno yaliyondikwa katika makaratasi meupe makubwa, ambayo yamebandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Mwanaume aliyevaa koti la rangi la bluu akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, akiwa anajisomea kwa kuandika katika daftari kwa kutumia penseli aliyoshika mkononi.

Vijana wakike na wakiume, wazungu na waafrika wote wakiwa ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa matangazi mbalimbali.

Mwanamke mwenye umri mkubwa, aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akiwa anajifunza namna ya kusoma na kuandika silabi za kiswahili, zilizoandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Katika madhari yenye miti mirefu. Wote wakiwa wanamskiliza mwanaume aliyesimama katka eneo la katikati lililo na uwazi.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa au chumba cha maabara, akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika viti, huku juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika, kama vile kemikali; zilizohifadhiwa kwenye chupa ndogo.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi kwenye viti, wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza, kwa ajili ya kujifunza kuongeza maarifa au kwa ajili ya burudani mbalimbali.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mifupi akiwa ananyoosha kidole katika karatasi, iliyopo juu ya meza ili kuwaelekeza wanafunzi waliyoketi katika viti wakiwa wanaitazama karatasi hiyo.

Vijana wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba. Wakiwa wanafanya ubunifu au uchoraji wa alama mbalimbali. Kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti wakipatiwa mafunzo au elimu huku mmojawapo akinyoosha mkono juu kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Kundi la wanaume wakiwa wameketi kwenye viti huku wakijadiliana masuala mbalimbali, pembeni kukiwa na ubao wa rangi nyeupe pamoja na kabati linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Vijana wawili wakiume wakiwa wanamtazama mwanamke aliyesikilia vipande vidogo vya plastiki, vyenye rangi tofautitofauti ambavyo huunganishwa na kutengeneza umbo kubwa, mchezo huo hutumiwa na watoto kwa ajili ya kukuza akili yao.

Mkusanyiko wa wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba ambapo pana mazao yaliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Vijana wakike na wakiume walioketi katika viti vya bluu ndani ya jengo lenye nguzo imara, zilizoshikilia paa la jengo hilo, wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake wakiwa wamekusanyika katika mandhari ya shamba ambapo kuna mimea imestawi yenye rangi ya kijani wakiwa wanapatiwa elimu inayohusu kilimo cha kisasa ya mazao bora.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti, wakivalia mashuka na urembo wa shanga, bangili na hereni, wakijifunza namna ya kusoma na kuandika irabu za kiswahili.

Wanawake pamoja na wanaume waliokusanyika ndani ya jengo lenye nguzo imara, zilizoshikilia paa la jengo hilo wakiwa wameketi kwenye viti vya blue na kusikiliza mafunzo ambayo wanapatiwa.

Vijana wawili wa kike wakiwa wameketi huku wakitazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza; wakijadiliana jambo ndani ya maktaba ambayo ina vitabu vimepangwa katika rafu za mbao.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili walioketi pembeni yake, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yaliyoandikwa katika vitabu vilivyopo juu ya meza. Pembeni yao kukiwa na rafu inayotumika kuhifadhi vitabu mbalimbali.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia akiwa amesimama mbele ya darasa. Akitoa elimu kwa kundi la watu wazima walioketi kwenye madawati, wanaomsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yao.

Walimu wa kiume akiwa amesimama katikati ya darasa, akitoa elimu kwa watu wazima ambao wameketi kwenye viti vya rangi ya machungwa walivyopangiliwa katika mistari iliyonyooka mmoja wao, akiwa amesimama ambapo anazungumza.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki ndani ya jengo wakijadiliana mambo mbalimbali, huku katikati kukiwa na watoto wadogo waliolala juu ya mkeka.

mwanaume mmoja na wanawake wanne wakiwa wamesimama katika mstari ulionyooka ,kila mmoja akiwa na cheti amekishika mkononi ,kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliyopatiwa .

Wanaume na wanawake waliovaa mavazi nadhifu, yakiwaonyesha kuwa dini yao ni ya Kiislamu, wameketi katika viti na baadhi yao wakisimama, huku wakifanya majadiliano ya mada mbalimbali.

Kundi la wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wakipima urefu wa kitambaa kilichopo chini na kutumia mkasi kwa ajili ya kukatia na cherehani kwa ajili ya kushonea.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanajadili kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu, ambacho ni maarufu kinachojulikana kama biblia; huku wakiwa wanaandika baadhi ya mafunzo waliyoyapata katika madaftari.

Vijana wa kike na wa kiume waafrika pamoja na wazungu, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakisikiliza kile wanachofundishwa huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa makaratasi mbalimbali ya matangazo.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi kwenye kiti, pembeni yake kukiwa na wanawake wawili wote wakiwa wanatazama akrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza hili kujifunza jambo fulani.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kile wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao, kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ambao una maandishi wanayoandika katika madaftari yao.

Wa kike na wa kiume wakiwa wamekusanyika ndani ya eneo lenye mabenchi pamoja na meza. Kila mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato, simu janja au vitabu kwa ajili ya kujifunzia.

Wanawake wawili wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia, huku mwenzake amenyoosha kidole kama ishara ya kumwonyesha sehemu pa kutazama.

Kundi la wanaume waliovaa mavazi nadhifu ya kuwapendeza mfano wa suti pamoja na kanzu wakiwa wanamtazama mwenzao aliye inama akiwa anaandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Bibi akiwa ameketi katika dawati akiwa anatazama na kusoma kitabu chenye maandishi pamoja na picha, huku nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki, pia kuna shamba lenye nyasi zilizokauka.

Wanawake wakiwa wamekusanyika katika mandhari ya shamba ambapo kuna miche iliyo kua ya rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa huku wengine wakiandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti kila mmoja akiwa ametulia na anaandika kwenye daftari, kile ambacho wanasikiliza au ambacho mwalimu anawafundisha.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi kweye viti, wakiwa wanasikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Mwalimu wa kiume amesimama akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la wanawake ambao wameketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini, huku nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Vijana wakike na wakiume wameketi katika viti wakining'iniza mabegi yao katika viti hivyo, wakiwa wanajadili au kujifunza mambo mbalimbali. Mbele yao kukiwa na ubao mweupe.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa. Wakiwa wanajifunza aina ya kuchora na kuandika alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi, na makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti huku wakivalia mashuka, urembo wa shanga shingoni, mikononi na hereni za masikioni wakiwa wanajifunza namna ya kuandika na kusoma irabu za kiswahili.

Wanawake walio vaa sare ambazo ni fulana za rangi ya bluu bahari zikiwa na nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi tofautitofauti, wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayo patiwa.

Vijana wa kiume na kike wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu wenye muundo wa duara, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali yaliyowateka katika karatasi nyeupe ambayo mmoja wao ameshikilia.

Kundi la wanaume na wanawake walioketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa huku wakipiga makofi, ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye nguzo imara na taa nyingi zilizofungwa juu wakiwa wanasikiliza kile ambacho mmoja wao aliye simama mbele anawaeleza.

Vijana watatu wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, wakiwa wameketi katika viti huku juu ya meza kukiwa na chupa za maji ya kunywa, vitabu pamoja na kishikwambi, ambavyo hutumia kwa ajili ya kujifunzia.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki wakitazamana, huku katikati kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa vitambaa, juu yake kuna; kompyuta mpakato, simu janja, makaratasi pamoja na kipaza sauti.

wanawake wenye umri mkubwa ,wakiwa wameketi katika madawati, ndani ya darasa, wakiwa wanasikilza kile wanachofundishwa ,na kuandika kwenye madaftari ili kuwasaidia kujikumbusha wakati watakaposahau.

Kundi la wanaume waliosimama, wakiwa wamevaa mavazi nadhifu ya kanzu pamoja na suti, wakimtazama mwenzao ambaye ameinama akiwa anaandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa gauni refu akiwa amesimama katika kibaraza cha nyumba, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu ambao wameketi kwenye mkeka uliopo chini. Wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti cha plastiki cha rangi nyeupe ndani ya eneo ambalo lina uwazi mkubwa, akiwa anasoma kilicho andikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu, huku wakiwa wanajadili masuala mbalimbali yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe ambayo mwanamke mmoja ameishikilia.

Wanaume pamoja na wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati, ambapo kila mmoja ana karatasi au kitabu anachotumia kwa ajili ya kujifunza, pembeni kuna chupa za maji ya kunywa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakifanya majadiliano kwa kusoma kurasa ya kitabu kilichofunuliwa; maarufu kinajulikana kama biblia, pia wakiandika kile walichojifunza kwenye madaftari.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba na kuketi kwenye madawati, yaliyo tengenezwa kwa mbao na chuma, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Wanawake pamoja na wanaume wakionekana kuwa ni wafanyakazi wapo ndani ya ofisi yenye madirisha mapana yaliyofungwa kwa mapazia; huku mezani kukiwa na makaratasi, kompyuta mpakato na chupa za maji ya kunywa.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari nzuri yakuvutia ya eneo la nje, huku wakiwa wamemzunguka meza yenye muundo wa duara. Juu yake kukiwa na vitabu, makaratasi na simu janja.

Vijana wawili wa kiume, wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu kilichofunuliwa, kikiwa kipo juu ya meza. Pembeni yake pia kuna kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kujifunzia.

Kijana wa kiume akiwa anasura inayoonyesha tabasamu, akipokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti. Cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora na kufanya vizuri kati ya wengi waliopo katika darasa lake.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi myeupe ndani ya jengo lenye eneo kubwa, lililo na uwazi akiwa anasoma kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho limefunguliwa na kuwekwa juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyesimama ndani ya darasa akiwa anawaelekeza wanafunzi ambao ni watu wazima walioketi katika madawati, kwa kutumia kitabu kilichofunuliwa kilichopo juu ya dawati.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake, wakiwa wameketi ndani ya jengo lililo tengenezwa kwa matofali ya kuchoma, mbele yao kukiwa na mwanaume ambaye anawapa mafunzo, juu ya meza kuna bidhaa mbalimbali ambazo huwapatia kama zawadi ama msaada.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa huku akisoma kitabu ili kuwafundisha watu wazima walioketi katika viti wanaomsikiliza kwa makini, juu ya meza kukiwa na mabegi, pochi pamoja na madaftari.

Wanaume na wanawake, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wakiwa wanafanya majadiliano na mmoja wao akiwa anaandika kile ambacho kinajadiliwa.

Vijana watatu wakiwa wapo ndani ya jengo wameegemea meza, ambapo mmoja wao aliyevaa kanzu; akiwa anaandika katika makaratasi makubwa ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, ambapo wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Wanawake na wanaume, wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, huku wakijadiliana maswala mbalimbali mmoja wao, akiwa ameshika karatasi kubwa ya rangi nyeupe ikiwa ina maandishi.

Mwanamke na mwanaume waliovaa majoho marefu, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupata picha ya kumbukumbu katika mahafali yao, na kukabidhiwa cheti kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliyokuwa wanapatiwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya jengo wamekusanyika wakiwa wanajifunza au kujadili kile ambacho kipo katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa, wote wamevalia sare za makoti ya rangi ya bluu.

Vijana wawili wa kiume mmoja wao akiwa amevaa kofia, wakiwa wanajadili kile kilichoandikwa katika kurasa kitabu, ambacho kimefunuliwa na kuwekwa juu ya meza pembeni yake kukiwa kuna kompyuta mpakato.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti pembeni yake kukiwa na wasichana wawili, wote wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika viti wakizunguka meza nyeupe, ambapo wanafanya majadiliano juu ya meza hiyo kukiwa na vitabu pamoja na makaratasi.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya ushonaji. Wakitumia vifaa mbalimbali kama vile uzi wenye sindano, vitambaa pamoja na mikasi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana nyeupe akiwa amesimama mbele ya kundi la wamama waliobeba watoto, huku akitoa elimu kuhusu afya ya watoto, nyuma yake kukiwa na runinga pamoja na kabati.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kutumia khanga, akiwa anasoma maandishi yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe ambazo zimebandikwa katika ukuta au ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wapo ndani ya darasa wameketi kwenye madawati, yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao.

Watu wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye uwazi wakiwa wameketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani chini ya miti, huku mmoja wao akisimama katikati na kuweza kuzungumza nao kuhusu mambo mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakionekana kuwa ni watu wa karibu wanajuana wameketi katika viti vilivyopo nje ya nyumba, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali, huku wengine wakisoma madftari waliyoshika mkononi.

Mwanamke aliyevaa fulana nyeupe na kizibao cha rangi nyekundu akiwa amesimama na kutoa mafunzo yanayohusu afya ya watoto wachanga kwa wamama ambao wameketi wakiwa wamewapakata na kuwabeba watoto wao.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili, wakiwa wapo ndani ya chumba wakitazama kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza huku nyuma yao kukiwa na ubao mdogo, uliobandikwa makaratasi mengi yenye maandishi.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika madawati, ambapo wanamtazama mwalimu wa kike aliye simama pembeni ya ubao mweusi, akiwa anawafundisha baadhi ya maneno ya kiingereza.

Mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa ameng'iniza kitambulisho shingoni, akigawa vitabu kwa wanafunzi watu wazima walioketi katika madawati hili waweze kuvisoma na kupata uelewa.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya chumba wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi, wakisikiliza kwa makini na kuandika au kusoma vitabu vilivyopo juu ya meza

Kundi la wanawake wenye umri mkubwa, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, wakiwa wanajifunza namna ya kuandika irabu za kiswahili, mfano ni: a, e, i, o na u.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti vyenye rangi nyekundu ndani ya jengo lenye mwanga hafifu. Mmoja wao akinyoosha mkononi juu kama ishara ya kuweza kuruhusiwa kuweza kuzungumza.

Wanaume na wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo wameketi kwenye viti wakiwa wanapatiwa mafunzo. Mezani kuna kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa pamoja na mabegi ambayo huhifadhi vitu vyao.

Vijana wa kike na kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa. Ambapo wanajifunza namna ya kuchora na kuandika herufi mbalimbali wakitumia wino mweusi na makaratasi ya rangi nyeupe.

Mwanamke aliye simama akiwa na nyuso ya tabasamu amesuka nywele refu zenye rangi nyeusi na kuvaa koti la rangi ya bluu, huku mkononi akishika kompyuta mpakato ambapo anabonyeza vitufe ili kuiamuru kufanya jambo fulani.

Mwanamke akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga akiwa anasoma baadhi ya maandishi yaliyoandikwa katika karatasi kubwa ya rangi nyeupe iliyobandikizwa ubaoni.

Mwalimu wakiume aliyesimama akiwa anatoa maelekezo kwa wanafunzi watu wazima, mmoja baada ya mwingine akiwaelekeza jambo flani lililoandikwa katika kitabu kilichopo juu ya dawati.

Mwanaume aliye vaa koti la jinzi ya rangi ya bluu, akiwa ameketi kwenye dawati ndani ya darasa, akijifunza kwa kuandika katika daftari huku akitumia penseli.

Vijana wa kike na wakiume waliovaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia kichwani, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho wakati wa mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyopatiwa.

Wanawake wawili waliovaa vizuri na kupendeza, wakiwa wanajadili kile wanachokitazama katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, nyuma yao kukiwa na rafu zilizopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Mwanamke aliye vaa kofia kichwani akiwa ameketi katika dawati, akiwa anajisomea kwa kutumia kitabu huku akiandika alichojifunza kwenye daftari kwa kutumia penseli.

Vijana wakike na wakiume wakio me kujikusanya ndani ya jengo, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato simjanja au vitabu kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali.

Kundi la wanaume na wanawake ambao ni watu wazima, wakiwa ndani ya chumba, wakimtazama mwanaume aliyeinama akiwa anaandika katika karatasi kubwa ya rangi nyeupe, iliyopo juu ya meza.

Mwanamke na mwanaume waliovaa majoho marefu na kofia vichwani, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha, wakikabidhiana vyeti ambavyo vinaonyesha kua wamehitimu mafunzo waliyopatiwa

Wanawake wakiwa wameketi katika viti kwenye mpangilio wa mstari ulionyooka wakisikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na kuandika katika madaftari yaliyopo juu ya meza.

Wanawake walioketi katika mabenchi marefu wakiwa wamewabeba watoto wadogo wakifundishwa au kupatiwa elimu na mwanaume aliye simama mbele yao kukiwa kuna televisheni ukutani pamoja na kabati.

Wanawake na wanaume waliovaa mavazi nadhifu sana ya kuwapendeza, wakiwa wameketi kwenye viti wakifanya majadiliano ili kujifunza maswala mbalimbali, kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume alievaa shati jeupe la mikono mifupi akiwa anatoa maelekezo kwa kunyoosha kidole juu ya karatasi nyeupe iliyopo mezani huku wanafunzi wakiwa wanaitazama.

Vijana wawili wa kiume moja akiwa amevaa fulana ya rangi ya bluu, akibandika vibandiko katika ubao wa rangi nyeupe na mwingine aliyevaa sharti jeupe akiwa anaandika kwenye daftari dogo aliloshika mkononi.

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao mweusi. Akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini na kwa utulivu.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika, wakiketi katika viti vya plastiki na kujadili mambo mbalimbali, huku mmoja wao akiwa ameshikilia karatasi nyeupe ambayo anaitumia kusoma kwa wenzake

Vijana wakike na wakiume wakiwa wanajifunza namna ya kuandika herufi au alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi uliopo kwenye bakuli dogo na makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa au chumba cha maabara. Akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi, huku juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika kufanyia uchunguzi wa kisayansi kama vile chupa zenye kemikali.

Wanafunzi wakiwa wameketi ndani ya darasa ambapo kuna kompyuta nyingi zilizo haribika kila mmoja akiwa na karatasi au mtihani ambao una maswali anayopaswa kuyajibu kwa usahihi ili kuweza kufaulu.

Mwanaume mtu mzima akiwa ameketi ndani ya eneo tulivu na maktaba, akisoma kitabu kilichopo juu ya meza nyuma yake kukiwa na rafu zinazotumika kuhifadhia vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo wakichora katika karatasi nyeusi iliyobandikwa ukutani, pia kuna mauwa mazuri yanayoipendezesha sehemu hiyo.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti nje ya nyumba wakiwa wanafanya kikao au majadiliano wakionekana kuwa ni watu wa karibu wanaojuana huku baadhi yao wakiwa wameshikilia madaftari.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi katikati ya wanawake wawili, wakiwa wanatazama skrini ya komputa mpakato iliyopo juu ya meza pana, iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika mandhari ya kuvutia, yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, mmoja wao akiwa ameshika kitabu na kufungua, huku akisoma na kujadili kilichoandikwa ndani ya kurasa ya kitabu hicho.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi meusi akiwa amesimama pembeni, akimwangalia mwanamke ambaye anaandika kwenye ubao mweusi akitumia chaki akijifunza kujumlisha na namna ya kuandika irabu za kiswahili.

Mwanamke ambae ni mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa watu wazima walio keti katika viti wakimsikiliza kwa makini, nyuma yao kukiwa na madirisha mapana ya vioo.

Wanawake walioketi katika viti, huku mmoja akisimama akiwa anawaelekeza au kuwapatia mafunzo ya kutumia programu mbalimbali zinazo patikana katika kompyuta, ambazo zipo juu ya meza.

Kundi la wanawake walioketi katika mabenchi, baadhi yao wakiwa wamebeba watoto wachanga wakipatiwa mafunzo na mwanaume aliyesimama, huku nyuma yake kukiwa na televisheni iliyopo ukutani pamoja na kabati.

Mwanaume mmoja na wanawake wanne wakiwa wamejipanga katika mstari ulionyooka, wote wakishikilia cheti kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo ya kile walichofundishwa, huku nyuma yao kukiwa na mitambo au vyombo vya muziki.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa ndani ya jengo lililotengenezwa kwa matofali ya kuchoma wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwanamume aliyesimama mbele na juu ya meza kukiwa na bidhaa mbalimbali ambazo huwapatia kama zawadi au msaada.

Vijana wa kike na kiume wakiwa wapo ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na kuchora katika makaratasi ya rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevaa fulani ya rangi nyeupe na kizibao chekundu, akiwa anatoa somo linalohusu malezi bora watoto wachanga kwa kundi la wamama ambao wamewabeba watoto wao.

Mwanamke mwenye sura inayoonyesha tabasamu aliyesuka nywele ndefu zenye rangi nyeusi na kuvaa koti la rangi ya bluu, akiwa yupo ndani ya darasa na kushika kompyuta mpakato mkononi.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu wakiwa wanafanya mkutano au semina ambapo mmoja wao amesimama akiwa anazungumza na juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato.